Huuni mlango wa gredi la 6C. Kwenye mlango huu pia umeandikwa jina la mwalimu wa darasa hilo ambalo ni Bwana Emoli. Katika mlango huu pia ukitazama kuna nambari ambazo zimeweza kuchorwa ambazo ni 525, na pia unapotazama kuna maua ambayo yameweza kupandwa nje ya darasa hili.

Huyu ni mwanadada mchezaji anaonekana kuendesha kifaa ambacho kinakaa kama baiskeli. Kifaa hiki kina miguu minne. Mwanadada huyu anaonekana kuwa mchezaji wa spoti. Spoti hii unaendesha kifaa ambacho inakaa kama baiskeli.